Mtu huyu anaandika kutumia kompyuta ya pajani. Mikono yake ikiwa kwenye kibodi. Kompyuta hio imeekwa juu ya meza ya mbao. Kushoto kwake kuna kitabu kikubwa kikiwa wazi na simu ya mkononi imewekwa juu yake. Chini ya kompyuta kuna daftari lililo wazi na kalamu, ikionyesha kuwa mtu huyu anaweza kuwa anafanya kazi au anasoma.

Mwanafunzi anaonekana akisirimu katika somo la mtandaoni, amevalia vipokea sauti vya masikioni na anaangalia kompyuta mpakato ,ambayo inaonyesha mwalimu akifundisha kwenye ubao mweusi uliyojaa formula na miganyo ya hisabati wa kitikia , anaonekana kuchukua madokezo kwenye daftari lake akiwa ameshika kalamu mkononi.

Kila kitu kimepangwa vizuri kwenye mandhari ya dawati na kuunda taswira ya kielimu ya utaratibu. Karibu na kompyuta kuna mwanamke aliyesimama karibu na ubao mweupe uliojaa ordha ukiashiria mwalimu au mwezeshaji. Vitu vingine kama kalamu kubwa ya njano, kitabu chekundu rangi tatu linavyoelekeza kwenye data au takwimu vimeenea.

Kijana mdogo akiwa amevaa vipokea sauti vya masikoni vyekundu na vyeusi, akitabasamu na kuonekana akifurahia na anachokifanya. Amekaa mbele ya komputa ya kijani iliyo wazi akiwa na kalamu mkononi na daftari mbele yake, akionyesha kuwa anachukua madokezo au anafanya kazi ya shuleni. Nyuma yake mimea ya ndani inaongeza mguzo wa asili kwenye mazingira.

Kompyuta mpakato imefunguliwa huku kofia ya mahafali ikiwa juu yake upande wa kushoto. Kando kuna mizigo wa vitabu vyenye rangi tofauti tofauti vimepangwa kwa utaratibu. Muonekano wa kofia una ashiria mafanikio ya kitaaluma kupitia kujifunza kwa njia ya kidijitali.

Wachezaji wako uwanjani wanacheza mpira . referee ambaye anaongoza hii mchezo amevalia manjano. Mchezaji mmoja amevalia jersey nyeusi na timu lingine limevalia jersey nyeupe. Mpira unapigwa.

Majengo hizi mbili za ghorofa vina kuta za rangi ya kahawia na verandah . Njia ya udongo inaelekea kwenye jengo hilo huku nguzo za chuma zikitengeneza uzio kando ya njia. Jengo limezungukwa na miti mirefu na vichaka vya kijani kibichi pamoja na maua ya zambarau upande wa kushoto.

Wanaume watatu wamekaa kwenye meza, wakifanya kazi au wakijadiliana. Mwanaume mmoja amevalia shati la kijani na mistari mieupe, mwingine shati la chungwa, na wa tatu shati jeusi. Kompyuta ya pajani imeekwa wazi kwenye meza, karibu na karatasi na vifaa vya kuandika.